Mgomba huu wa ndizi ulioko mbele yangu, umeweza kutoa mkungu wa ndizi, ambao hivi karibuni, mkulima atavuna na apeleke katika soko auze, na apate hela au labda aitumie kama mlo katika familia yake.